Hapa kuna takataka mingi sana. Takataka ya kila aina. Makaratasi ndiyo yanayoonekana kwa wingi. Ng'ombe hawa, wanatafuta chakula kutoka kwa hii takataka. Kuna watatu ambao wanatafuta chakula na mmoja amesimama.

Humu ndizi ziko mingi sana. Kuna watu waliosimama na waliokaa chini. Kuna magunia yanayoonekana. Kuna watu ambao wamevalia juu ya magunia hayo na tunaona ukuta ukionekana na mabati.

Mtu huyu amekaa chini anamkama ngombe, katikati ya miguu yake ameekelea ndoo, ngombe huyu miguu yake ya nyuma imefungwa na kamba, ngombe mwenyewe ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Hawa ni ngombe ambao wamefungiwa kizimbani. Ngombe hawa wanakula nyasi na tunaona kuna mabati ambayo inawakinga wasipatwe na jua na kuna milango yaonekana.

Katika shamba hili kuna zizi la ng'ombe na kwenye zizi hilo kuna mahali pa kunywia maji, ng'ombe yuko katika zizi hilo na anakunywa maji, shamba hili limeweza kutengenezwa na seng'enge ili kuzuia kupita ovyoovyo.

Ndizi zinaonekana zikiwa mengi sana na pia tunaona mama mmoja ambaye amejifunga leso, ameinama na mwanaume mmoja ameinua ndizi. Kando yake, kuna gari ambayo imeweza kufunguliwa.

Tuko shambani. Mchanga unaonekana. Ndizi yaonekana kwa wingi na ndizi hizi zimeweza kupaliliwa. Kwenye shamba hili kuna mzee mmoja amesimama. Anatazama akipima shamba lake.

Ngombe huyu ambaye amesimama ni wa kike. Ana rangi nyeupe na nyeusi, kando yake kuna mwanaume amesimama pia, amevalia shati nyeupe na pia kwenye miguu yake amevalia buti nyeupe.

Kuna wanawake hapa. Wanaonekana kuvalia vitenge. Wanawapa watu chakula. Kuna mmoja ambaye anagawa chakula. Tunaona kuwa kuna ukuta na miti yanayoonekana.

Mtu huyu anafunga chupa hizi za kuweka maziwa juu ya pikipiki yake, amevalia kofia kichwani. Kando kuna gari, na watu wamesimama kando pia. Mlango umefunguliwa na mabati yaonekana.

Hapa ni shambani, ndizi zimepangwa kwa mistari. Mzee mmoja amesimama anashika mkunga wa ndizi. Kuna mti ambao imewekelewa ili kushikilia ndizi hiyo isiweze kuanguka. Mzee huyu amevalia koti.

Watu watatu wanaonekana hapa, wawili wakiwa juu ya gari. Wawili Hawa wanapeana chupa zilizo na maziwa. Huyu wa tatu Yuko chini. Anamwaga maziwa akiichunga ikienda kwenye ndoo nyingine.

Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi. Wanatagi kwenye masikio yao wengi wa ng'ombe hawa ni wa kike kuna ng'ombe mmoja amelala chini wameekewa maji ya kinywa.

Kuna ng'ombe wawili ambao wamesimama, miguu zao zimefungwa na kamba. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe, kuna watu wawili ambao wanakama, kwa hizo ndoo zao kunaweza kuonekana maziwa ambayo ni nyeupe na pia kuna ndoo nyingine kando. Kugawanyisha ng'ombe hizo wametumia chuma na hawa watu wawili wanakama, mmoja amevalia nguo ya samawati na mwingine nyekundu.

Maji yanaonekana hapa yakinyunyiziwa ng'ombe. Hawa ni ng'ombe wengi sana. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe. Katika zizi hili kuna mama mmoja ambaye ameweza kujifunga leso na anaosha ng'ombe hawa.

Kuna ngombe na mama mmoja hapa ,ngombe huyo ni wa kike ana rangi nyeupe na nyeusi mama huyu amejifunika shuka ya kimasai na pia anakamua ngombe huyo ambaye amesimama.

Ng'ombe hawa wanaonekana wanakula nyasi. Wamewekewa nyasi na mmoja wa mzee ambaye anainama akiwawekea. Mzee huyu amevalia kofia na amevalia buti la rangi nyeupe.Ng'ombe Hawa wana tagi sikioni mwao.

Hapa ni zizini mwa ng'ombe. Katika zizi hili kuna ng'ombe ambaye ni mweupe na mweusi kwa rangi. Zizi hili limetengenezwa na mbao. Amesimama mzee mmoja ambaye anamwoosha ng'ombe huyu. Mzee huyu amevalia koti ya manjano na kofia ya manjano.

Haya ni mandizi yakiwa kwa wingi sana. Mandizi haya, kuna yale yanaonekana yameiva na kuna yale yanakaribia kuiva. Mandizi hayo kuna yale yamewekwa kwenye kreti na mengine yamewekwa chini sakafuni.

Huyu ni ng'ombe wa kike.Ng'ombe huyu amesimama. Mguuni mwake amefungwa kamba. Kando ya ng'ombe hii kuna ng'ombe mwingine ambaye ni ng'ombe mweupe.Ng'ombe huyu wa kike anakamuliwa. Mwanadada anayemkamua ameinama. Na ndoo iko chini. Anamkamua ng'ombe maziwa yakienda kwenye ndoo hiyo.

Ngombe huyu ni wa kike. Anakamwa. Miguuni mwake amefungwa kamba. Anayemkama ni Mzee mmoja. Amevalia aproni ya kijani na miguuni mwake amevalia buti nyeusi. Ndoo inayotumika kukama ngombe huyo ni nyeupe.

Ng'ombe amesimama na anakula. Miguuni mwake amefungwa kamba na kwenye matiti yake ameekewa mashine ambayo inatumika kukamua ngombe. Mashine yenyewe ina mtungi ambayo ni mweupe wa kubebea maziwa hayo.

Hawa ni ng'ombe wana rangi nyekundu na nyeupe, masikioni mwao wamewekewa tegi. Kuna ng'ombe ambalo wanakula nyasi na kuna yule amesimama kando. Nyasi inaonekana na kuna jumba la mabati inaonekana.

Ng'ombe hawa wamelala mchangani. Ni wa rangi nyeupe na nyeusi. Sikioni mwa ng'ombe mmoja ameekewa tepi ambayo ni ya rangi ya manjano. Nyasi inaonekana ya rangi ya kijani.